Mazingira ya hospitali, kukiwa na kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa kutumia chuma, kikiwa na mitungi mikubwa ya gesi, ambayo husaidia wagonjwa mbalimbali wenye matatizo ya upumuaji.

Kundi la watu wa lika tofautitofauti wanaume kwa wanawake, wakiwa nje ya hospital kubwa yenye magali pamoja na wagonjwa pamoja na viti vilivyotengenezwa kwa sakafu za vigae.

Madaktari pamoja na wasaidizi wao waliovalia mavazi ya kijani, wakiwa katika chumba cha upasuaji wakitoa huduma za matibabu kwa mgonjwa, aliyelazwa juu ya kitanda kwa kutumia vifaa mbalimbali.

Vijana wengi wanaosomea udaktari wakike kwa wa kiume wenye rika tofauti tofauti, wamevalia makoti meupe wengine wakiwa wamekaa na wengine wakiwa wamesimama.

Madaktari wawili ambao wamebobea katika magonjwa ya watoto, waliovaa kofia kichwani na barakoa na sare zinazofanana za rangi ya kijani, wakitoa huduma ya matibabu kwa mtoto aliyelala juu ya kitanda wakimchoma sindano.

Dawa ya asili ya (UMULAVUMBA) inayotibu magonjwa mbalimbali iliyoifadhiwa vizuri kwenye kopo lake iliisiweze kuharibika nje kukiwa na maelezo yakimuwezesha mtumiaji ili aweze kutumia kwa usahihi.